Hii ni soko au kibanda ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi yaliyofungwa na kamba, mahindi yamepangwa kwa utaratibu.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za shilingi elfu moja. Kwa jumla inaweza kuwa elfu kumi. Inatumika kununua chakula, dawa, nguo na ata kulipa kodi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu yanaweza kuwa ya kuuzwa kwa kuwa zinakaa mpya sana. Kuna nyeupe, samawati, nyeusi, nyekundu na kadhalika.

Hii ni kibanda cha mama mboga anauza matunda pamoja na mchuzi, tunayo nyanya, kitunguu, hoho, dania na zingine nyingi ambazo zimepangwa kwa utaratibu.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Kwa jumla inaweza kuwa shilingi elfu moja. Inatumika kununua chakula, dawa, nguo, kulipa kodi na hata karo.

Hii ni soko kubwaa ya kuza manguo ziko mingi ni za aina tofauti, kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Ndani ya soko hili kuna vibanda vya mama mboga wanauza matunda, mchuuzi na mboga tunayo, nyanya, vitunguu, ndizi lililoiva, hoho, kitunguu saumu, ndimu na kadhalika.

Ndani ya jumba hili lililopakwa rangi nyeupe, kuna magari ya aina tofauti yamesimamishwa. Tunayo nyeusi, samawati na hata nyeupe. Yanaweza kuwa za kuuzwa.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna majamaa wawili. Mwanamke mmoja ambaye anaeza kuwa ni muislamu. Mwingine ni mwanaume amebeba mkoba. Kando yake kuna ingine pia imefunguliwa.

Hii ni kibanda cha mama mboga, anauza matunda pamoja na mchuuzi. Tunayo nyanya, kitunguu, ndizi lililoiva, hoho na pia tangawizi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huko ndani, ni ya rangi kijani kibichi.

Hizi ni pesa za Kenya, ni noti ya shilingi elfu moja na mia tano, kwa jumla inaweza kuwa elfu hamsini. Zinatumika kununua nguo, dawa, chakula na kadhalika.

Gari hili nyeupe limesimamishwa kwa barabara hili, kando yake kuna mti mrefu lenye matawi mingi ni la rangi kijani kibichi ni kusafi sana na pia kuna jengo.

Hii ni soko kubwa ya mboga. Kuna watu wanawake kwa wanaume humu ndani. Mwanadada mmoja anaonekana akitaka kununua mboga yale kisha kuna yule mwanaume anaeza kuwa anataka kumkatia.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu wenye matawi mengi na nyasi yamemea huko ndani na ni la rangi ya kijani kibichi.

Gari hili nyeusi liko ndani ya chumba hili nyeupe, yanaweza kuwa la kuuza na haijawai tumika kwa kuwa inakaa mpya sana. Humu ndani ni kusafi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na rangi lao ni kijani kibichi.

Hii ni soko kubwa la kuuza matunda, mchuuzi na hata mboga kunayo nyanya pilipili, machungwa, hoho, dania na vitu zingine.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo, ziko mingi na ni za aina tofauti. Kuna watu wengi, waume kwa wanawake wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi, ni ya shilingi elfu moja mia sita. Zinatumika kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na hata kodi.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo, mbele ya maduka ambazo zina uza manguo, kuna magari yamesimamishwa , tunayo pia begi na hata chakula.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi ni za aina tofauti. Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Hizi ni pesa zaKenya. Ni shilingo elfu moja, zilikua zinatumika kitambo kunu nua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na ata kodi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya uwanja huu. Kuna samawati, nyeupe, nyekundu na hata nyeusi, zinakaa mpya sana, zinaweza kua za kuuzwa.

Hii ni ndizi lililokomaa, limeiva na inaweza kuwa inauzwa kwa kibanda na mama mboga. Inameeshwa shambani na mkulima, kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni au nyumbani.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zinatumika kufanya shughuli tofauti kama kulipa kodi, kulipia maji, kununua chakula na nguo na mtu huyu anaonekana kumpatia mwingine.

Katika soko hili kuna watu, wanawake kwa wanaume. Wanaeza kuwa ni wafanyabiashara au wanunuzi. Tunayo pia makabeji, nyanya na vitu vingine ambavyo vinauzwa humu ndani.

Hii ni duka kubwa ambalo limefunguliwa mlango, vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Wasusi wako ndani na kuna mteja anayetengezewa nywele, viti zingine zimewekwa nje.

Gari hii nyeupe liko mbele ya jumba. Yanaweza kuwa la kuuza na halijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Magurudumu yake ni nyeusi pamoja na dirisha.

Hii inaweza kuwa soko la manguo. Kuna mwanadada ambaye anaweza kuwa ni mfanyabiashara wa hapa. Manguo za aina tofauti zinauzwa humo ndani.